Pembejeo za kilimo ambayo ni mbolea iloyohifadhiwa vizuri katika kifirushi kidogo, chenye mfuko rangi nyeupe, kikiwa na mandishi yanayoonyesha jina la kampuni iliyotengeneza pamoja na nembo yake.

Pembejeo za kilimo ambazo ni mbolea ikiwa imehifadhiwa vizuri katika kifurushi kidogo cha rangi nyeupe, kukiwa na maandishi yanayoonyesha jina la kampuni iliyotengeneza pamoja na nembo yake.

Pembejeo za kilimo pamoja na dawa za mifugo, zikiwa zimehifadhiwa katika makopo na pakiti za plastiki na kupangiliwa vizuri katika rafu za mbao, zilizopo ndani ya duka ambalo linatoa huduma ya uuzaji wa bidhaa hizo.

Duka dogo ambalo linatoa huduma ya uuzaji wa pembejeo za kilimo pamoja na dawa za mifugo, ambazo zimehifadhiwa katika chupa za plastiki na kupangwa kwenye rafu za mbao zilizotengenezwa kwa kuzibwa na vioo.

Kijana wa kiume akiwa yupo katika duka linalotoa huduma ya uuzaji wa pembejeo za kilimo pamoja na dawa za mifugo, ambazo zimehifadhiwa katika chupa na kupangwa kwenye rafu za mbao. Pia kuna bidhaa zingine zilizohifadhiwa kwenye paketi na kuning'inizwa kwenye kamba.

Jengo kubwa la gorofa mbili lililopakwa rangi ya njano, kukiwa na mlango mpana uliotengenezwa kwa chuma, juu yake kuna bango ambalo limeandikwa kuwa, vhuduma za pembejeo za kilimo zinatolew katika duka hilo.

Vijana wawili wa kiume wakiwa katika eneo lenye nguzo refu lililoshikilia paa la sehemu hiyo, kukiwa na vifurushi vidogo vyenye pembejeo za kilimo, ambazo ni mbolea au mahindi, vikiwa vimejipangilia kwa kubebana.

Tangazo lililotengenezwa kwa kutumia rangi tofautitofauti, likiwa na picha ya mmea unakua kupitia katika kopo jeupe, na maandishi yanayoonesha mbolea inauzwa, na namba za simu zimetolewa kwa ajili ya mawasiliano kwa atakayehitaji.

Dawa ya kimiminika ya wanyama wa kufugwa kama vile mbwa na paka ambayo imehifadhiwa katika chupa ndogo na kufungwa vizuri ili isiweze kumwagika, pembeni kukiwa na boksi lenye maandishi yanayoonyesha jina la dawa hiyo pamoja na namna ya kutumia.

Dawa ya kimiminika iliyohifadhiwa katika chupa ndogo, pembeni kukiwa na boksi linalohifadhi dawa hizo, pamoja na sindano inayotumika kuwasilisha dawa hizo Kwa mifugo.

Pembejeo za kilimo ambazo ni mbolea zikiwa zimehifadhiwa katika kifurushi kidogo kilichotengenezwa kwa mfuko wa rangi nyeupe. Mbolea hizo hutumika kupelekwa mashambani ili kufanya udongo kuwa na tutuba inayosaidia mimea kukua.

Dawa maalum kwa ajili ya mifugo inayotumika kwa kuku au vifaranga ili kuwasaidia kukua kwa haraka zaidi ikiwa imehifadhiwa katika paketi iliyotengenezwa kwa kutumia plastiki, ikiwa na maandishi yanayoonyesha jina la dawa hiyo namna ya kutumia pamoja na ujazo kuwa ni kilo moja.

Dawa ya mifugo kama vile ng'ombe, mbuzi, kondoo, farasi ambayo imehifadhiwa katika chupa ndogo ya rangi nyeupe, pembeni kukiwa na boksi lililotengenezwa kwa karatasi ngumu lenye maandishi yanayoonyesha jina la dawa hiyo pamoja na namna ya kutumia.

Dawa ya wanyama wa kufugwa maalumu inayotumika kwa mbwa kwa ajili ya kutibu maungio ya mifupa ikiwa imehifadhiwa vizuri katika chupa ndogo ya rangi ya zambarau na kufungwa vizuri ili isiweze kumwagika.

Dawa ya kimiminika ya mifugo kama vile: mbuzi, ng'ombe, kondoo, ikiwa imehifadhiwa katika chupa ya rangi nyeupe na kufungwa vizuri ili isimwagike; kukiwa na kibandiko kinachoonyesha jina la dawa hiyo, matumizi pamoja na ujazo.

Dawa ya wanyama wa kufugwa kama vile paka au mbwa ikiwa imehifashiwa vizuri katika boksi iliyotengenezwa kwa kutumia karatasi ngumu, ikiwa na maandishi yenye jina la dawa hiyo pamoja na namna ya kutumia.

Duka dogo ambalo linatoa huduma za uuzaji wa pembejeo za kilimo pamoja na dawa za mifugo zilizohifadhiwa katika chupa ndogo na kupangwa katika rafu za mbao zilizipo katika duka hilo, kwa nje kukiwa na watu wamesimama pamoja na vifurushi vidogo vilivyojazwa bidhaa mbalimbali.

Vijana wawili waliovaa kofia kichwani, miwani na barakoa wakiwa katika kiwanda kidogo chenye mitambo au mashine ambazo zinafanya zoezi la ufugaji wa vifurushi vidogo vilivyo na pembejeo za kilimo.

Pembejeo za kilimo ambazo ni mbolea zinazotumika kuwekwa katika mashamba makubwa ili kufanya udongo kuwa na rutuba unaosaidia mazao kukua, zikiwa zimehifadhiwa katika vifurushi vidogo na kupangiliwa kwa kubebanishwa ndani ya chumba.

Dawa za mifugo kama vile: ng'ombe, mbuzi, kondoo, ikiwa imehifadhiwa vizuri katika kopo lililotengenezwa kwa kutumia plastiki, nyingine ikiwa ipo katika pakiti kukiwa na maandishi yanayoonyesha jina la dawa hiyo pamoja na namna ya kutumia.

Bango kubwa ambalo limetengenezwa kwa kutumia chuma na kupakwa rangi ya kijani, likiwa na maandishi ya rangi nyeupe na njano, linaloonyesha kuwa huduma za pembejeo za kilimo zinapatikana sehemu hiyo kwa jumla na kwa rejareja.

Dawa ya kimiminika ambayo inatumika kwa wanyama wa kufugwa kama vile mbwa na paka, ikiwa imehifadhiwa vizuri katika chupa ndogo ili isimwagike. Pembeni kukiwa na boksi lililotengenezwa kwa karatasi ngumu lenye maandishi yanayo onyesha jina la dawa hiyo pamoja na namna ya kutumia.

Vijana wa kiume wakiwa wanafanya shughuli za ushushaji wa vifurushi ambavyo vina pembejeo za kilimo, ikiwa ni mbegu za mazao au mbolea kutoka kwenye gari kubwa na kupelekwa sehemu ambayo inahitajika.

Dawa za vidonge ambazo zinatumika kwa wanyama wa kufugwa kama vile mbwa, pembeni kukiwa na boksi lililotengenezwa kwa karatasi ngumu ambalo linatumika kuhifadhi dawa hizo kukiwa na maandishi yanayoonyesha jina la dawa hiyo pamoja na namna ya kutumia.

Vijana wa kiume wakiwa wameketi ndani ya duka ambalo linatoa huduma ya uuzaji wa pembejeo za kilimo pamoja na dawa za mifugo, wakiwa wanatazama runinga ambayo ipo mbele yao.

Meza iliyotengenezwa kwa kutumia mbao, na kupakwa rangi ya kahawia ikiwa ndani ya ofisi pamoja na viti viwili vya rangi nyeusi kukiwa na makopo yaliyo na pembejeo za kilimo au dawa za mifugo, ambazo zimehifadhiwa kwenye chupa zilizopangwa juu ya meza.

Kijana wa kiume akiwa amechuchumaa ndani ya jengo, ampapo kuna vifurushi vilivyo na pembejeo za kilimo ambazo ni mbolea zinazoenda kutumika katika mashamba, ili kufanya udongo kua na rutuba unaosaidia mimea kukua.

Msichana akiwa amesimama ndani ya duka linalotoa huduma za pembejeo za kilimo pamoja na dawa za mifugo, ambazo zimehifadhiwa katika makopo pamoja na mifuko ya plastiki, ikiwa imepangiliwa katika rafu za mbao zilizopo katika kuta za duka hilo.

Migomba mirefu na mifupi iliyopandwa pembezoni mwa bustani ya nyanyasi fupi za rangi ya kijani, migomba hiyo hutoa mikungu yenye ndizi ambazo hupelekwa masokoni na kuuzwa.

Kijana wa kiume akiwa katika shamba kubwa lililopandwa zao la vitunguu kwa ajili ya biashara, kukiwa na mabomba marefu ambayo yametobolewa na kudondosha maji kwa njia ya matone. Kijana huyo anakagua vitunguu kama vipo tayari kwa ajili ya kuvunwa na kupelekwa masokoni kwa mauzo.

Shamba kubwa lililo pandwa zao la nyanya za rangi nyekundu na kijani, ambazo zimestawi vizuri kutoka kwenye miche mirefu, nyanya hizo hupelekwa masokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Wakulima wakiwa wanafanya shughuli ya uvunaji wa zao la viazi vitamu, wakivichukua chini na kupanga sehemu moja tayari kwa ajili ya kupelekwa masokoni ili viweze kuuzwa.

Kijana wa kike akiwa amesimama nyuma ya gari ambalo limepakia mananasi yaliyovunwa kutoka mashambani tayari kwa ajili ya kupelekwa sokoni ili yaweze kuuzwa.

Kundi kubwa la watu wakiwa wanafanya shughuli ya kuchambua matunda yatokanayo na miti ya mikahawa wakiipangilia katika magunia tayari kwa ajili ya kuuzwa.

Kundi la vijana wa kiume wakiwa katika eneo la mashambani, ambapo wanafanya zoezi la uvunaji kwa kukwanyua kutoka kwenye mimea na kukusanya kwenye kundi kubwa kisha kupangilia kwenye magunia, ambayo hupelekwa masokoni kwa ajili ya mauzo.

Mahindi ambayo yamechomwa kutoka kwenye mashamba na kuandikwa katika fito refu zilizotengenezwa kwa kutumia miti, ili yaweze kukauka vizuri na kupelekwa masokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Vijana wa kiume wakiwa katika shamba kubwa lililopandwa zao la mananasi, ambayo yamevunwa na kuhifadhiwa kwenye makreti. Tayari kwa ajili ya kupelekwa masokoni kwa mauzo.

Kijana wa kiume, akiwa katika shamba lililopandwa zao la nyanya kwa ajili ya biashara, akiwa anakagua nyanya hizo zilizostawi katika miche iliyoshikiliwa na fito ndefu za miti, kama zipo tayari kwa ajili ya kuvunwa na kupelekwa masokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Vijana wa kike na kiume wakiwa chini ya mti mkubwa unaotoa kivuli kizuri, wakiwa wanafanya shughuli ya kupanga nyanya kwenye maboksi makubwa yaliyotengenezwa kwa kutumia mbao ambayo hupelekwa masokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Shamba kubwa lililopandwa zao la nyanya kwa ajili ya biashara, zikiwa ni za rangi nyekundu na kijani zimestawi vizuri kutoka kwenye miche mirefu. Nyanya hizo hupelekwa masokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Wakulima wakiwa katika shamba lililopandwa zao la viazi, wakiwa wanafanya zoezi la uvunaji kwa kuchipua kutoka kwenye ardhi na kukusanya kwa pamoja kisha kupelekwa masokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Wakulima wakiwa katika shamba kubwa lililopandwa zao la mahindi wakiwa wanafanya shughuli za uvunaji kwa kukata mimea hiyo na kuikusanya sehemu moja ambayo hupelekwa masokoni kwa ajili ya kuuzwa

Kundi la wanawake wa rika tofauti wakiwa wameketi chini wakifanya zoezi la kumenya karanga kutoka kwenye maganda yake na kuhifadhi katika magunia ambayo huenda kuuzwa masokoni.

Wakulima wawili wakiwa katika shamba lililopandwa zao la nyanya wakikagua nyanya hizo ambazo zimestawi kutoka katika miche mrefu iliyopandwa kwenye vifurushi vidogo vya rangi nyeupe kama ziko tayari kwa ajili ya kuvunwa na kupelekwa masokoni kwa mauzo.

Mkono wa kiume ukiwa umeshikilia tango ambalo limening'inia katika mche uliopo katika shamba kubwa, akiwa anakagua matango hayo kama yapo tayari kwaajili ya kuvunwa na kupelekwa masokoni ili kuuzwa.

Shamba kubwa lililopandwa miti mingi ya mipapai iliyojipangilia katika mistari iliyonyooka, kila mmoja ikiwa na kundi kubwa la mapapai ambayo huvunwa na kupelekwa masokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Wakulima wakiwa wame keti chini ya mti mkubwa unao toa kivuli kizuri, wakiwa wanamenya mahindi na kuyakusanya katika sehemu moja, tayari kwaajili ya kuyapelekwa masokoni ili kuweza kuuzwa.

Kijana wa kiume akiwa katika shamba lililopandwa miti mingi ya mikahawa, akiwa makini kuchuma matunda ya miti hiyo na kukagua kama ipo tayari kwa ajili ya kuvunwa na kupelekwa masokoni kwa kuuzwa.

Mkulima akiwa katika shamba lililopandwa zao la nyanya ambalo limevunwa na kupangiliwa kwenye makreti yaliyopo pembezoni mwa barabara ya vumbi, tayari kwa ajili kusafirishwa na kupeleka masokoni ili kuuzwa.

wanawake wawili wakiwa katika shamba kubwa lenye miti mingi ya mikahawa, wakiwa wanachuma matunda yaliyo kweny emiti hiyo na kukagua kama ipo tayari kwaajili ya kupelekwa sokoni kuuzwa.

Kundi la watu wa jinsia ya kike na ya kiume wakiwa wamebeba ndoo kubwa za rangi nyeusi zenye matunda yatokanayo na mti wa mikahawa wakimwaga chini tayari kwa ajili ya kuuzwa.

Mwanamke pamoja na mwanaume wakiwa katika shamba lenye mti mkubwa wa muembe, wakiwa wanachuma matunda hayo na kuyakagua, kama yapo tayari kwa ajili ya kuvunwa na kupelekwa masokoni ili kuuzwa.

Wakulima wakiwa katika shamba lililopandwa zao la viazi wakiwa wanafanya shughuli ya mavuno kwa kuvichimbua na kuvihifadhi katika kundi kubwa, likiwa tayari kwa ajili ya kupelekwa masokoni kwa kuuzwa.

Wakulima wakiwa wamefanya shughuli ya uvunaji wa zao la viazi, vikiwa vimehifadhiwa katika magunia marefu, tayari kwa ajili ya kupelekwa masokoni ili viweze kuuzwa.

Kijana wa kiume aliyevaa mavazi ya rangi nyeusi akiwa ameegemea kwenye kundi la kabichi nyingi, ambazo zimeshavunwa zipo tayari kwa ajili ya kupelekwa masokoni na kuuzwa.

Mwanamke akiwa amesimama pembezoni mwa shamba kubwa lililopandwa zao la mahindi, ambayo yamevunwa na kutandazwa katika turubai ili yaweze kukaushwa kwa mwanga wa jua na kuwa tayari kwa ajili ya kupelekwa masokoni kwa mauzo.

Shamba kubwa lililopandwa migomba mingi ambayo inatoa mikungu ya ndizi zilizokomaa vizuri, tayari kwa ajili ya kuvunwa na kupelekwa masokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Kijana wa kiume akiwa katika shamba kubwa lililopandwa mazao yaliyojipanga katika mistari iliyonyooka, akiwa anakagua mazao hayo kama yapo tayari kwa ajili ya kuvunwa na kupelekwa masokoni ili kuuzwa.

Kundi la watu wa kike na wa kiume wakiwa wanafanya shughuli ya uchambuaji wa matunda yatokanayo na zao la kahawa, na kupanga kwenye ndoo ili kupelekwa katika masoko kwa ajili ya kuuzwa.

Migomba mirefu ambayo imepandwa ndani ya uzio ulio tengenezwa kwa kutumia mbao, ikiwa inatoa mikungu yenye ndizi ambazo zinapelekwa masokoni kwa ajili ya kuuzwa pindi zitakapo komaa vizuri.

Kijana wa kiume akiwa anafanya shughuli za uandaaji wa zao la mahindi kwa kuyasambaza kwenye maturubai yaliyotandikwa chini, ili ziweze kukauka na kupelekwa masokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Kijana wa kiume akiwa katika shamba lililopandwa zao la nyanya kwa ajili ya biashara akiwa anazikagua nyanya hizo zilizostawi kutoka kwenye miche mirefu iliyopandwa kwenye mifuko ya plastiki kama zipo tayari kwa ajili ya kuvunwa na kupelekwa masokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Wakulima wakiwa katika shamba lililopandwa zao la nyanya kwa ajili ya biashara, wakiwa wanafanya shughuli za uvunaji kwa kuchuma nyanya hizo kutoka kwenye mimea na kuhifadhi kwenye makarai ambapo zinaenda kuuzwa katika masoko.

Shamba kubwa lililopandwa zao la nyanya kwa ajili ya biashara, zikiwa ni za rangi nyekundu, zimechumwa kutoka kwenye mimea iliyopangwa katika mistari iliyonyooka na kuhifadhiwa katika makreti ya rangi nyeusi ambayo hupelekwa masokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Upandaji wa zao la nyanya kwa ajili ya biashara zikiwa zimestawi vizuri kutoka kwenye miche mirefu ambayo imepandwa kwenye vifurushi vidogo vilivyo na udongo, pamoja na mabomba membamba ambayo huleta maji kwenye mizizi ya mimea hiyo.

Kundi la wakulima wakiwa wanafanya zoezi la uvunaji wa zao la viazi, kwa kuvichipua kutoka kwenye ardhi na kuvipangilia kwenye ndoo ambazo hupelekwa katika masoko kwa ajili ya kuuzwa.

Wakulima wakiwa katika shamba lililopandwa zao la mananasi, wakiwa wanafanya shughuli ya uvunaji wa matunda hayo na kuyapangilia kwenye makreti ili kupelekwa masokoni kwaajili ya kuuzwa.

Shamba kubwa lililopandwa zao la nyanya, ambazo zimestawi vizuri na kua za rangi nyekundu kutoka kwenye mimea ya rangi ya kijani, ambayo imepangiliwa katika mistari iliyonyooka, nyanya hizo zipo tayari kwa ajili ya kupelekwa masokoni na kuuzwa.

Wakulima wakiwa katika shamba lililopandwa zao la mahindi, wakiwa wanafanya shughuli za uvunaji kwa kukata mimea hiyo na kuipangilia chini, ambayo inapelekwa masokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Wanawake wa jinsia tofauti wakiwa wameketi chini wakifanya shughuli ya kuchambua matunda yatokanayo na miti ya mikahawa wakiichagua ile mizuri na kuweka kwenye ndoo ambayo hupelekwa masokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Vijana wanne (watatu wakiwa wamevaa mavazi ya rangi ya kijani na mmoja akivaa mavazi ya rangi nyekundu), wakiwa wanachuma maparachichi kutoka kwenye miti na kuhifadhi kwenye makreti ambayo hupelekwa masokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Wakulima wakiwa chini ya kivuli cha mtu mrefu, ambapo wamefanya shughuli ya kuvuna zao la viazi vitamu. Wakivipanga katika makterti ili kuvipeleka kwenye masoko ili viweze kuuzwa.

Kijana wa kiume akiwa katika shamba kubwa lililopandwa mboga za majani aina ya kabichi, ambazo zimeshastawi vizuri zipo tayari kwaajili ya kuvunwa na kupelekwa masokoni ili kuuzwa.

Mazingira ya shamba kubwa kukiwa na viazi vilivyovunwa kwa kuchimbuliwa kutoka kwenye ardhi na kupangwa katika makundi madogomadogo, ambavyo hupelekwa masokoni kwa ajili ya kuviuza.

Shamba kubwa ambalo limepandwa zao la pilipili hoho, ambazo zimechumwa kutoka kwenye mimea na kuhifadhiwa katika makreti ya rangi nyeusi, ambayo yanapelekwa masokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Kijana wa kiume akiwa amechuchumaa katika shamba kubwa lililopandwa zao la tikitimaji, ambapo amekata kipande kidogo ndani kukiwa kuna wekundu ambao umeiva, kumaanisha mazao hayo yapo tayari kupelekwa masokoni nakuuzwa.

Kundi la watu wa kike na wa kiume wakiwa wameketi chini ambapo wanachambua matunda yatokanayo na zao la kahawa wakiwa wanahifadhi katika ndoo na kwenye magunia ili kupelekwa masokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Mwanamke akiwa amesimama katika shamba lililopandwa migomba mingi, ambayo imetoa mikungu mikubwa yenye ndizi zilizokomaa tayari kwa ajili ya kuvunwa na kupelekwa masokoni kwa mauzo.

Sehemu kubwa iliyopandwa zao la nyanya kwa ajili ya biashara, zikiwa zimestawi kutoka kwenye mimea mirefu ambayo imepandwa kwenye mifuko ya plastiki, iliyo na udongo laini wenye rutuba na unyevu unaosaidia mimea hiyo kukua; na nyanya hupelekwa masokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Mkulima wa kiume aliyevaa mavazi ya rangi ya bluu, akiwa katika shamba, ambapo amebeba tikiti maji begani, mengine yakiwa chini yameshavunwa, tayari kwa ajili ya kupelekwa masokoni ili kuuzwa.

Wakulima wakiwa wamejikusanya katika eneo dogo la bustani, ambapo wanafanya shughuli ya kupanda mbegu za mazao, kwa kuchimba shimo wakitumia mikono na kufukia mbegu hizo.

Kijana ambaye ni mkulima akiwa katika shamba kubwa lililopandwa mazao yaliyojipanga katika mistari iliyonyooka, akiwa ameinama kukagua mazao hayo kama yapo tayari kwa ajili ya mavuno.

Mkulima wa kiume akiwa katika bustani ndogo ambapo imepandwa mboga za majani aina mbalimbali, zilizostawi kutoka kwenye vifurushi vidogo vyenye udongo wenye rutuba pamoja na unyevu unaosaidia mboga hizo kukua.

Mashine kubwa na ya kisasa yenye mataili ya nyuma makubwa na ya mbele madogo inayoitwa trekta, ikiwa inavuta chuma kizito chenye mapanga yenye ncha kali, ambayo yanatifua ardhi ili kurahisisha wakati wa upandaji wa mbegu.

Mashine ya kisasa iitwayo trekta yenye matairi ya nyuma makubwa na ya mbele madogo inayotumika kulimia mashamba makubwa, ikiwa na chuma kizito chenye ncha kali kinachovutwa aki ambacho hutifua ardhi ili kurahisisha wakati wa upandaji wa mbegu.

Mashine ndogo na ya kisasa inayosukumwa kwa kutumia mikono, ikiwa na injini ambayo inazungusha vyuma vyenye ncha kali, vinavyotifua ardhi ili kurahisisha wakati wa upandaji wa mbegu, au kukata mimea ambayo haihitajiki katika mashamba ikiwa ni shughuli ya upaliliaji.

Mashine ya kisasa iliyotengenezwa kwa kutumia chuma kilichopakwa rangi nyekundu, chini kukiwa kuna mapanga yenye ncha kali, ambayo hutumika kukata nyasi refu zilizopo katika mashamba.

Mashine ya kisasa inayoitwa trekta yenye mataili ya nyuma makubwa, ikiwa inavuta chuma kizito chenye mapanga yenye nchakali yanayozunguka na kutifua ardhi au udongo ili kurahisisha wakati wa upandaji wa mbegu.

Mkulima akiwa katika shamba lililopandwa mazao, akiwa anasukuma kifaa kidogo chenye ingini ambayo inazungusha vyuma vyenye ncha Kali, vinavyotifua ardhi au kukata nyasi refu zisizohitajika katika mazao.

Mashine ya kisasa iitwayo trekta yenye matairi mapana ambayo imefungwa chuma kizito kwa nyuma chenye mapanga yenye ncha kali, ambayo yanakata nyasi refu zilizopo katika shamba kubwa.

Mashine ndogo ya kisasa, inayosukumwa kwa kutumia mikono miwili, yenye injini ambayo inazungusha vyuma vyenye ncha kali vinavyotifua ardhi au udongo, ili kurahisisha wakati wa upandaji wa mbegu.

Mashine ya kisasa ambayo inatumika kwaajili ya kulima mashamba makubwa iitwayo trekta ikiwa inavuta vyuma vyenye ncha kali, vinavyo tifua ardhi au udongo ili kurahisisha wakati wa upandaji wa mbegu.

Mashine ya kisasa ambayo inamatairi ya nyuma makubwa na ya mbele madogo, inayotumika kwa ajili ya ulimaji wa mashamba makubwa ikiwa inavuta chuma chenye mapanga yenye ncha kali yanayotifua ardhi, ili kurahisisha wakati wa upandaji wa mbegu.

Mashine ya kisasa yenye matairi madogo ambayo ina chuma kinachozunguka chenye mapanga makali yanayofyeka nyasi ndefu, zilizopo mashambani ili kuandaa mashamba kwa ajili ya kupandwa mazao.

Ufugaji wa samaki unaofanyika katika eneo dogo la dimbwi likiwa na maji masafi, huku pembezoni kukiwa na miamba au mawe yaliyozunguka eneo hilo. Pia kuna majani yaliyostawi katika maji hayo.

Ufugaji wa samaki kwa ajili ya mapambo wenye rangi nyekundu, wakiwa ndani ya maji masafi yaliyopo kwenye tenki dogo lililotengenezwa kwa kutumia vioo ndani yake kukiwa na majani ya rangi ya kijani kama mapambo.

Ufugaji wa samaki wa aina mbalimbali unaofanyika katika kisima kilichochimbwa ardhini na kuwekwa mfuko wa plastiki, na maji kuwekwa juu yake ili yasiweze kufyonzwa na udongo.

Ufugaji wa samaki aina ya kambale wakiwa ndani ya kisima kikubwa chenye maji masafi na mengi, ambapo wanaogelea huku na kule wakijitafutia chakula.

Ufugaji wa samaki wadogo kwa ajili ya mapambo wa rangi nyekundu, wakiwa wanaogelea kwenye maji masafi yaliyopo ndani ya tangi dogo, ambalo limetengenezwa kwa kutumia vioo likiwa lina mwanga wa kutosha.

Ufugaji wa samaki wadogo kwa ajili ya mapambo wa rangi nyekundu pamoja na njano, wakiwa wanaogelea katika maji masafi yaliyopo ndani ya tenki dogo, ambalo limetengenezwa kwa kutumia vioo.

Ufugaji wa samaki kwa ajii ya mapambo wenye rangi nyekundu, wengine wakiwa wa rangi ya zambarau, wakiogelea katika maji safi yaliyopo kwenye tenki dogo lililotengenezwa kwa kutumia vioo, ndani yake kukiwa na urembo wa mimea ya rangi ya kijani.

Ufugaji wa samaki wa aina mbalimbali unaofanyika katika kisima kilichochimbwa kwenye ardhi. Kisha kuwekwa mfuko wa plastiki wenye rangi nyeusi ndipo maji masafi yalipowekwa ili kusababisha maji hayo kutokufonzwa na udongo.

Bidhaa za vyakula vitokanavyo na mazao ya shambani vilivyo hifathiwa vizuri katika magunia marefu yaliyo kusanywa sehemu mmoja kwa ajili ya kuuzwa mfano wa bidhaa hizo ni mahindi, alizeti, ulezi, maharage na katharika.

Bidhaa za vyakula vitokanavyo na mazao ya shambani kama vile mahindi ambayo yamepandwa katika mshamba yakiwa tayari yamekomaa kwa ajili ya kuvunwa na kupelekwa majumbani ili kutumiwa kama chakula.

Mazingira ya mistuni kukiwa na miti mirefu na vichaka vilivyofungamana pamoja na barabara ya vumbi inayotumiwa na watembea kwa miguu, kukiwa na alama ya mstari uliochorwa kwa rangi nyeupe wenye mshale uliokunjika kwa mbele kuonesha njia ya kupita.

Vijana wakiwa katika eneo la bustani, ambapo kuna miche ya miti iliyopandwa katika mifuko ya plastiki, ndani yake kukiwa na udongo wenye rutuba pamoja na unyevu, unaosaidia miche hiyo kukua na kwenda kupandwa sehemu mbalimbali.

Mazingira ya msituni kukiwa na miti mirefu na vichaka vilivyofungamana pia kuna barabara nyembamba, ambayo hutumiwa na watembea kwa miguu wanaokatiza katika msitu huo na mbwa akiwa amesimama.

Mazingira mazuri ya misituni kukiwa na miti mirefu na vichaka vilivyofungamana, pia kuna mfereji unaotiririsha maji masafi taratibu, yanayopita juu ya miamba kutoka sehemu za juu kushuka sehemu za chini.

Vijana wakiwa wamesimama katika eneo lenye uwazi mkubwa, kukiwa na nyasi fupi za rangi ya kijani, wakiwa wanafanya shughuli ya upandaji wa miche ya miti, wakitumia beleshi kuchimba mashimo na kupanda miche hiyo.

Mzee akiwa amechuchumaa katika bustani ndogo, ambapo kuna miche ya miti iliyopandwa katika mifuko myeusi ya plastiki, ndani yake kukiwa na udongo wenye rutuba na unyevu, unaosaidia miche hiyo kukua.

Kijana wa kike akiwa amechuchumaa katika mazingira ya msituni, ambapo kumekatwa miti akiwa aemchimba shimo nakupanda mche wa mti mdogo. Ikiwa anatimiza msemo usemao "kata mti panda mti".

Kijana wa kiume akiwa katika bustani ambayo ina miche midogo ya miti ya aina mbalimbali iliyopandwa katika mifuko ya plastiki ya rangi ya nyeusi, ndani yake kukiwa na udongo laini wenye rutuba pamoja na unyevu inayosaidia miche hiyo kukua na kwenda kupandwa sehemu mbalimbali.

Mazingira ya bustani ndogo kukiwa na miche ya miti iliyopandwa kwenye mifuko ya plastiki ya rangi nyeusi, ndani yake kukiwa na udongo laini wenye rutuba pamoja na unyevu ambao husaidia miche hiyo kukua na kwenda kupandwa sehemu mbalimbali.

Vijana wakiume wakiwa katika eneo lenye uwazi mkubwa, ambapo kuna nyasi fupi za rangi ya kijani wakiwa wanatumia beleshi kwa ajili ya kuchimba mashimo na kupanda miche ya miti katika eneo hilo.

Watu wa rika na jinsia tofauti wakiwa wanapita katika barabara nyembamba ya vumbi, ambayo ipo katikati ya vilima na mabonde kukiwa na nyasi fupi za rangi ya kijani zilizopo pembezoni mwa barabara hiyo.

Mazingira ya misituni kukiwa na miti mirefu na vichaka vilivyofungamana vya rangi ya kijani, pia Kuna dimbwi ambalo lina maji yaliyotuama, kukiwa na nyasi ndefu ambazo zinaanza kuota kutoka katika dimbwi hilo.

Mazingira ya msituni kukiwa na mwamba mkubwa wenye shimo kwa chini ambalo ni pango, akiwa mzungu akichungulia akipunga mkono, pia kuna miti mirefu na vichaka pamoja na daraja lililo tengenezwa kwa kutumia mbao.

Mazingira ya misituni kukiwa na miti mirefu na vichaka vilivyofungamana vya rangi ya kijani, pamoja na barabara nyembamba inayotumiwa na watembea kwa miguu, kukiwa na mstari uliochorwa kwa rangi nyeupe uliopinda na kuchorwa mshale kwa mbele kuonyesha njia ya kupita.

Mazingira ya misituni, kukiwa na miti mirefu na vichaka vilivyofungwa, kukiwa na dimbwi ambalo lina maji yaliyotuama, ambapo nyasi ndefu zimeanza kuota kutoka kwenye maji hayo.

Vijana wa kike wakiwa katika bustani ambapo kumepandwa miche ya miti ya aina mbalimbali, katika mifuko ya plastiki iliyo na udongo laini wenye rutuba na unyevu unaosaidia miti hiyo kukua na kwenda kupandwa sehemu mbalimbali.

Ulimaji wa kisasa wa mazao ambayo yanastawi, kwa kupitia matundu madogo ya mfuniko ambapo mizizi hudumbukizwa kwenye ndoo yenye maji yaliyo na dawa pamoja na virutubishi muhimu vinavyosaidia mazao hayo kukuwa kwa haraka.

Mazao yakiwa yanastawi kupitia katika makopo madogo yaliyodumbukizwa kwenye mabomba marefu, mizizi ikiwa inaingia kwenye maji yenye dawa pamoja na virutubisho muhimu, vinavyosaidia mazao hayo kukua.

Ulimaji wa kisasa wa mazao pasipo kutumia udongo, bali mazao hayo huchipua kutoka kwenye matundu madogo ya mabomba marefu ya rangi nyeupe, ndani yake kukiwa na maji yenye dawa pamoja na virutubisho muhimu, ambavyo husaidia mazao hayo kukua kwa haraka.

Mboga za majani zikiwa zinastawi kutoka kwenye matundu madogo ya mabomba marefu yenye rangi nyeupe. Mizizi ikiwa imedumbukizwa kwenye maji yaliyopo kwenye mabomba hayo ambayo yana dawa pamoja na virutubisho muhimu vinavyosaidia mboga hizo kukua.

Mazao yakiwa yanakua kutoka katika matundu madogo ya mabomba marefu ya rangi nyeupe, ndani yake kukiwa na maji yenye dawa pamoja na virutubisho muhimu ambavyo husaidia mazao hayo kukua kwa haraka.

Mboga za majani zikiwa zinakua kwa kupitia matundu madogo ya mabomba marefu ya rangi nyeupe, ambayo ndani yake yana maji yenye dawa pamoja na virutubisho muhimu, vinavyosaidia mboga hizo kukua kwa haraka.

Ulimaji wa kisasa wa mazao pasipo kutumia udongo, bali mazao hayo kukua kutokana na maji yaliyohifadhiwa kwenye chombo ambayo yana dawa pamoja na virutubisho muhimu, vinavyosaidia mazao hayo kukua.

Ulimaji wa kisasa wa mazao pasipo kutumia udongo, bali mazao hayo hukua kupitia katika matundu madogo ya mfuniko, ambapo mizizi hutumbukizwa kwenye chombo chenye maji yaliyo na dawa pamoja na virutubisho muhimu, vinavyosaidia mazao hayo kukua.

Upandaji wa kisasa wa mboga za majani pasipo kutumia udongo, bali mboga hizo hukua kutoka kwenye matundu madogo ya mabomba marefu ya rangi nyeupe, ndani yake kukiwa na maji yenye dawa pamoja na virutubisho muhimu, ambavyo husaidia mboga hizo kukua.

Kijana wa kiume akiwa anakagua mazao ambayo yanastawi kwa kupitia matundu madogo ya mabomba marefu ya rangi nyeupe, ndani yake kukiwa na maji yenye dawa pamoja na virutubisho muhimu ambavyo husaidia mazao hayo kukua kwa haraka.

Ulimaji mdogo wa mazao ambayo yanastawi kutoka kwenye matundu ya mabomba ya rangi nyeupe, ndani yake kukiwekwa maji yenye dawa pamoja na virutubisho muhimu, vinavyosaidia mazao hayo kukua kwa haraka.

Upandaji wa kisasa wa mazao pasipo kutumia udongo bali mazao hayo yanastawi kutoka kwenye mabati, ambayo yanamwagiliwa maji kutoka kwenye mabomba yenye dawa pamoja na virutubisho muhimu, vinavyosaidia mazao hayo kukua kwa haraka.

Ulimaji wa kisasa wa mboga za majani pasipo kutumia udongo, bali mboga hizo hukua kutoka kwenye matundu madogo ya mabomba marefu ya rangi nyeupe ndani yake mizizi ikiwa inadumbukizwa kwenye maji yenye dawa pamoja na virutubisho muhimu, vinavyosaidia mboga hizo kukua.

Mboga za majani aina ya chainizi zikiwa zinastawi kupitia katika matundu madogo ya mfuniko ambapo mizizi hutumbukizwa kwenye chombo kilicho na maji yenye dawa pamoja na virutubisho muhimu vinavyosaidia mboga hizo kukua.

Ulimaji wa kisasa wa mazao ambayo yanastawi kupitia katika matundu madogo ya mabomba marefu, ambapo ndani yake yana maji yenye dawa pamoja na virutubisho muhimu vinavosaidia mboga hizo kukua kwa haraka.

Mboga za majani zikiwa zina chipua kutoka kwenye matundu madogo ya bomba refu la rangi nyeupe lililo simamishwa, ndani kukiwa na maji yenye dawa pamoja na virutubisho muhimu ambavyo husaidia mazao hayo kukuwa kwa haraka.

Ulimaji wa kisasa wa mazao pasipo kutumia udongo, bali mazao hayo hukua kupitia katika matundu madogo ya bomba refu la rangi jeupe lililosimamishwa, ndani kukiwa na maji yenye dawa pamoja na virutubisho muhimu vinavyosaidia mboga hizo kukua kwa haraka.

Ulimaji wa kisasa wa mazao pasipo kutumia udongo bali mazao hayo hukua kutoka kwenye matundu ya mabomba marefu ya rangi nyeupe, ndani yake yakiwa na maji yenye dawa pamoja na virutubisho muhimu, ambavyo husaidia mazao hayo kukua kwa haraka.

Mazao yakiwa yamepandwa katika mabomba marefu ambayo yana vitobo vidogo. Ndani yake kukiwa na mizizi iliyotumbukizwa kwenye mabomba hayo, kukiwa na maji yenye dawa pamoja na virutubisho muhimu vinavyosaidia mimea hiyo kukua kwa haraka.

Mboga za majani zikiwa zimestawi kutoka katika matundu madogo ya mabomba ya rangi nyeupe ambayo ndani yake yana maji yenye dawa pamoja na virutubisho muhimu vinavyosaidia mboga hizo kukua kwa haraka.

Ulimaji wa kisasa wa mboga za majani pasipokutumia udongo, bali mboga hizo hukua kutoka katika makalai, chini kukiwa na ndoo yenye maji, na bomba ambalo linaleta maji kwenye kalai hilo, ambayo yanasaidia mboga hizo kukua kwa haraka.

Mboga za majani zikiwa zinakua kutoka katika matundu madogo marefu ya rangi nyeupe, ndani yake kukiw ana maji yenye dawa pamoja na virutubisho muhimu, ambavyo husaidia mboga hizo kukua kwa haraka zaidi.

Ulimaji wa kisasa usiotumia udongo bali mazao huchomoza kutoka kwenye matundu madogo ya mabomba marefu yaliyosimamishwa, ndani yake kukiwa na maji yenye dawa pamoja na virutubisho muhimu ambayo husaidia mazao hayo kukua kwa haraka.

Mazao yakiwa yamestawi kutoka katika matundu madogo ya mabomba marefu ya rangi nyeupe, ambayo ndani yake kuna maji yenye dawa pamoja na virutubusho muhimu, vinavyosaidia mazao hayo kukua kwa haraka zaidi.

Ulimaji wa kisasa wa mboga za majani pasipo kutumia udongo, bali mboga hizo huchomoza kwenye matundu madogo ya mfuniko, ambapo mizizi hudumbukizwa kwenye chombo chenye maji yaliyo na dawa pamoja na virutubisho muhimu, vinavyosaidia mboga hizo kukua.

Kijana wakike akiwa anakagua mazao ambayo yanastawi kutokea kwenye matundu madogo ya mabomba marefu. Ndani yake kukiwa na maji yenye dawa pamoja na virutubisho muhimu ambavyo husaidia mazao haya kukua kwa haraka.

Mazao ambayo yamestawi kutoka katika matundu madogo ya mabomba marefu ya rangi nyeupe, ndani yake kukiwa na maji yenye dawa pamoja na virutubisho muhimu vinavyosaidia mboga hizo kukua kwa haraka zaidi.

Upandaji wa mazao yanayostawi stawi kwa kutumia makarai makubwa ambapo ndani yake kuna maji yenye dawa pamoja na virutubisho muhimu vinavyosaidia mazao hayo kukuwa pasina kutumia udongo.

Mazao yakiwa yamestawi vizuri katika vifaa ambavyo ndani vina maji yenye dawa na virutubisho muhimu, vinavyosaidia kusaidia mimea kukua kwa haraka zaidi tofauti na kupandwa kwenye udongo.

Mboga za majani zikiwa zinastawi kwa kupitia matundu madogo ya mabomba marefu ya rangi nyeupe, ndani yake kukiwa na maji yenye dawa pamoja na virutubisho muhimu ambavyo husaidia mboga hizo kukua kwa haraka.

Ulimaji wa kisasa wa mazao yanayostawi kupitia katika matundu madogo ya mabomba marefu yaliyosimamishwa, ndani yake yakiwa na maji yenye dawa pamoja na virutubisho muhimu, ambavyo husaidia mazao haya kukua kwa haraka.

Shamba kubwa lililopandwa zao la mahindi yakiwa bado ni machanga, yamejipangilia kwenye mistari iliyonyooka. Mahindi hayo pindi yatakapokua, hupelekwa viwandani ili kuchakatwa na kuwa bidhaa itakayotumiwa na watu kama vile unga.

Shamba kubwa lililopandwa mazao yaliyo stawi vizuri, ambayo huvunwa na kupelekwa katika viwanda, ili kuchakatwa na kuwa bidha bora ambayo inafaa kutumika na watu.

Mazao yaliyopandwa katika mpangilio wa mistari uliyonyooka, yakiwa yamekua vizuri tayari kwa ajili ya kupelekwa viwandani, na kuchakatwa ili kuwa bidhaa bora ambayo inafaa kutumika na watu.

Wafanyakazi wakiwa katika kiwanda ambacho kina mitambo ya chuma juu yake, kukiwa na zao la pilipili hoho, ambazo zinachakatwa na kuhifadhiwa vizuri ili kwenda kuuzwa kwenye maduka makubwa ya kisasa au masokoni.

Shamba kubwa lililopandwa mboga za majani ambazo zimejipangilia katika mistari iliyonyooka, bzikiwa tayari kwa ajili ya kuvunwa na kupelekwa viwandani, ili kuchakatwa na kuwa bidhaa ambazo zinafaa kutumika na watu na kwenda kuuzwa masokoni au kwenye maduka makubwa ya kisasa.

Shamba kubwa lililopandwa mboga za majani aina ya kabichi ambazo zimejipangilia katika mstari iliyonyooka, mboga hizo hupelekwa viwandani ili kuchakatwa na kuwa bidhaa bora inayofaa kutumika na watu.

Wafanyakazi waliovaa mavazi ya rangi ya kijani, wakiwa katika eneo la kiwanda ambapo wanafanya shughuli ya uandaaji au ufungaji wa maua, ambayo huenda kuuzwa kwenye maduka ya maua au maduka makubwa ya kisasa.

Mashine ya kisasa itwayo trekta yenye mataili ya nyuma makubwa na ya mbele madogo, inayotumika kulima mashamba makubwa ikiwa inavuta chuma chenye mapanga yenye ncha kali yanayo tifua ardhi ili kurahisisha wakati wa upandaji wa mbegu.

Shamba kubwa ambalo limepandwa mboga za majani, zilizostawi vizuri tayari kwa ajili ya kuvunwa na kupelekwa viwandani ili kuchakatwa na kuwa bidhaa bora inayofaa kutumika na watu.

Eneo kubwa lililopandwa mazao na kuzungushiwa uzio pamoja na paa ambapo kudhibiti mwanga wa jua pamoja na wanyama au wadudu waharibifu, mazao hayo hupelekwa viwandani kwa ajili ya kuchakatwa na kuwa bidhaa inayofaa kutumika na watu.

Mazao yakiwa yamepandwa katika eneo maalumu katika mpangilio wa mistari iliyonyooka mazao hayo hupelekwa katika viwanda ili kuchakatwa na kuhifadhiwa vizuri kisha kwenda kuuzwa katika masoko au maduka makubwa ya kisasa.

Kuku wengi wa kisasa wakiwa katika mabanda makubwa yaliyotengenezwa kwa kutumia mbao, wakiwa wametaga mayai. Kuku hao hupelekwa viwandani ili kuchinjwa na nyama yao kusafishwa vizuri, nyingine kusagwa na kwenda kuuzwa katika maduka makubwa ya kisasa; ambapo inatumika kwa mambo mbalimbali kama vile mapishi au kupikia sambusa.

Eneo maalumu ambalo limepandwa mazao kwa mpangilio wa mistari iliyonyooka na kuzungushiwa uzio, ambao huzibiti mwanga wa jua, wadudu na wanyama waharibifu, mazao hayo hupelekwa viwandani kwa ajili ya kuchakatwa na kuwa bidhaa bora inayotumika na watu.

Nyanya za rangi nyekundu zikiwa katika mitambo au mashine iliyopo katika kiwanda, ambacho kinafanya shughuli ya uchakataji wa nyanya hizo na kuzibadilisha kuwa katika mfumo wa kimiminika ambapo zinahifahidhiwa kwenye paketi au makopo na kwenda kuuzwa kwenye makubwa ya kisasa.

Ng'ombe wa kisasa wenye manyoya ya rangi nyeusi na nyeupe wakiwa katika zizi lililotengenezwa kwa kutumia chuma. Ng'ombe hao hupelekwa viwandani kwaajili ya kuchinjwa kisha nyama yao hukatwakatwa na kupimwa vizuri, zikihifadhiwa katika mifuko ya plastiki, ambapo inapelekwa masokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Ulimaji wa zao la nyanya ambazo zimestawi vizuri kutoka katika miche mirefu ambayo imepangiliwa katika mistari iliyonyooka nyanya hizo hupelekwa viwandani kwa ajili ya kuchakatwa kisha kuhifadhiwa vizuri katika paketi au makopo na kwenda kuuzwa kwenye maduka makubwa ya kisasa au masokoni.

Mazao ambayo yamepandwa katika sehemu maalumu iliyozungushiwa uzio wa vitambaa vyeupe vinavyodhibiti mwanga na wadudu au wanyama waharibifu, mazao hayo hupelekwa viwandani kwajili ya kuchakatwa na kuwa bidhaa ambazo zinafaa kutumika na watu.

Shamba kubwa lililopandwa mboga za majani aina ya kabichi, ambazo zimestawi vizuri tayari kwa ajili ya kupelekwa viwandani na kuchakatwa ili kuwa bidhaa zinazofaa kutumika na watu.

Vijana wa kiume wakiwa katika shamba lililopandwa mazao kwa mpangilio wa mistari, ambayo hupelekwa viwandani kwa ajili ya kufanyiwa shughuli za uchakataji, na kuhifadhiwa vizuri ili kuwa bidhaa zinazofaa kutumika na watu.

Mazao yakiwa yamepandwa katika eneo maalumu lililozungushiwa uzio wa vitambaa vyeupe, ili kudhibiti mwanga wa jua na wadudu au wanyama waharibifu, ikiwa tayari kwa ajili ya kupelekwa katika viwanda, ili kuchakatwa na kuwa bidhaa ambayo inafaa kutumika na watu.

Mkulima akiwa anafanya zoezi la uvunaji wa vitunguu ambavyo vimevunwa kutoka shambani, akivikusanya katika eneo moja, ambapo vitunguu hivyo hupelekwa viwandani ili kuchakatwa na kuhifadhiwa vizuri, ambapo inaenda kuuzwa kwenye maduka makubwa ya kisasa au masokoni.

Ng'ombe wa kisasa wakiwa katika zizi lililotengenezwa kwa kutumia chuma, ng'ombe hao hupelekwa viwandani kwa ajili ya kuchinjwa kisha nyama yao kusafishwa na kukatwa katwa ambapo huifadhiwa vizuri na kwenda kuuzwa kwenye maduka makubwa ya kisasa au masoko.

Shamba kubwa ambalo limepandwa zao la mananasi, yakiwa yamestawi vizuri kwa ajili ya kupelekwa viwandani na kuchakatwa, ili kutengeneza bidhaa mbalimbali zinazofaa kutumika na watu, kama vile, juisi za mananasi.

Mfumo wa umwagiliaji unaotumika katika mashamba yanayopandwa mazao kwa mpangilio wa mistari, kukiwa na mabomba marefu yaliyolazwa baina ya mistari hiyo na kutobolewa matundu madogo yanayodondosha maji kwa nijia ya matone na kufanya udongo kuwa na unyevu kwa muda wote.

Mfumo wa umwagiliaji ambao unatumika kwenye mashamba yaliyopandwa mazao kwa mpangilio wa mistari, iliyonyooka kukiwa na mabomba marefu yanayolazwa kwenye mistari hiyo na kutobolewa matundu madogo yanayodondosha maji kwa njia ya matone na kufanya udongo kuwa na unyevu kwa muda wote.

Mfumo wa umwagiliaji unaotumika katika mashamba makubwa, ambapo bomba refu na nene hulazwa pembezoni mwa shamba, kisha mabomba membamba huunganishwa na kutobolewa matundu madogo yanayodondosha maji katika miche ya mazao.

Mfumo wa umwagiliaji unaotumika katika mashamba makubwa yaliyopandwa mazao kwa mpangilio wa mistari kukiwa na mabomba marefu yanayolazwa na kutobolewa matundu madogo, yanayodondosha maji kwa njia ya matone kwenye miche ya mazao hayo yaliyopandwa.

Bomba kubwa na nene likiwa limelazwa pembezoni mwa shamba na kutobolewa matundu makubwa, yanayomwaga maji katika mifereji midogo, iliyoachwa baina ya matuta yaliyopo katika shamba hilo.

Mfumo wa umwagiliaji unaotumika katika mashamba yaliyopandwa mazao kwa mpangilio wa mistari, kukiwa na mabomba marefu yaliyolazwa na kutobolewa matundu madogo yanayodondosha maji kwa njia ya matone na kufanya udongo kuwa na unyevu kwa muda wote.

Shamba kubwa lililopandwa mazao kwa mpangilio wa matuta, ukiwa na nafasi unaochwa baina ya matuta ambapo maji humwagwa na kufata mkondo huo wa mfereji mdogo.

Umwagiliaji wa kisasa unaotumika katika mashamba yaliyopandwa mazao kwa mpangilio wa mistari iliyonyooka kukiwa na mabomba marefu ya rangi nyeusi, yaliyotobolewa na kudondosha maji kwa njia ya matone ili kufanya udongo kuwa na unyevu kwa muda wote.

Mfumo wa umwagiliaji unaotumika katika mashamba yaliyopandwa miche ya mazao yaliyojipangilia katika mistari, kukiwa na mabomba marefu yaliyolazwa na kutobolewa matundu madogo yanayodondosha maji kwa njia ya matone kwenye miche hiyo.

Mfumo wa umwagiliaji unaotumika katika mashamba makubwa, ambapo mabomba marefu hulazwa na kutobolewa matundu madogo yanayodondosha maji kwa njia ya matone na kuingia kwenye mizizi ya miche.

Mfumo wa umwagiliaji unaotumika katika mashamba makubwa ambapo bomba refu na nene linalazwa pembezoni mwa shamba, kisha mabomba membamba huunganishwa kwenye bomba nene na kutobolewa matundu madogo yanayodondosha maji kwa njia ya matone.

Mfumo wa umwagiliaji ambao unatumika katika bustani ndogo, ambapo kijana mdogo ameshika bomba linalotririsha maji sehemu ya kumwagikia.

Mfumo wa umwagiliaji unaotumika katika mashamba ambayo yamepandwa kwa mpangilio wa mistari. Kukiwa na mabomba yaliyolazwa na kutobolewa matundu madogo, ambayo hudondosha maji kwa njia ya matone, na kufanya udongo kuwa na unyevu kwa muda wote.

Mfumo wa umwagiliaji unao tumika katika mashamba makubwa, ambapo kuna mabomba marefu yaliyolazwa na kutobolewa ambayo yanarusha maji kwa nguvu kubwa na kutua chini kwa njia ya matone kama mvua.

Mfumo wa umwagiliaji unaotumika katika mashamba makubwa yaliyopandwa mazao kwa mpangilio wa mistari, ukiwa na mabomba marefu yanayolazwa kwenye mistari hiyo, na kutobolewa matundu madogo ambayo yanadondosha maji kwa njia ya matone.

Mfumo wa umwagiliaji unaotumika katika mashamba, ambapo bomba refu na nene hulazwa, kisha mabomba membamba huunganishwa, ambayo huelekeza maji kuelekea kwenye mizizi ya miche mirefu ya mazao.

Mfumo wa umwagiliaji unaotumika katika mashamba makubwa yaliyopandwa mazao kwa mpangilio wa matuta, kukiwa na nafasi iliyoachwa baina ya matuta, ambapo maji humwagwa na kufuata mkondo huo.

Mfumo wa umwagiliaji unaotumika katika mashamba makubwa yaliyopandwa mazao kwa mpangilio wa mistari, kukiwa na bomba refu lililolazwa na kutobolewa matundu madogo yanayodondosha maji kwa njia ya matone na kufanya udongo kuwa na unyevu.

Umwagiliaji unaotumika katika mashamba makubwa yaliyopandwa mazao kwa mpangilio wa mistari iliyonyooka, kukiwa na mabomba marefu yaliyolazwa na kutobolewa matundu madogo ambayo hudondosha maji kwa njia ya matone, na kufanya udongo kuwa na unyevu kwa muda wote.

Mfumo wa umwagiliaji unaotumika katika mashamba ambapo bomba refu huunganishwa kwenye kifaa cha chuma kinachozunguka na kumwaga maji pande zote kwa nguvu kubwa na kudondoka chini kwa njia ya matone kama mvua.

Mazingira yenye sehemu kubwa iliyo na uwazi kukiwa na mto unaotiririsha maji machafu taratibu kutoka ukanda wa juu kwenda ukanda wa chini, pembezoni kukiwa na nyasi fupi pamoja na vichaka vya rangi ya kijani.

Mazingira yaliyo na ukame au ukosefu wa mvua kwa muda mrefu kutokana na kutokuwa na miti au mimea ya rangi ya kijani, bali kuna miamba mikubwa pamoja na mmea ambao una mizizi mirefu inayoweza kufikia maji katika kila kirefu.

Mandhari nzuri na kuvutia yenye mto mkubwa unaotiririsha maji masafi taratibu pembezoni kukiwa na nyasi fupi za rangi ya kijani pamoja na barabara nyembamba ya vumbi inayotumiwa na watembea kwa miguu.

Mazindira mazuri yaliyo na barabara ndefu ya vumbi ambayo hutumiwa na vyombo vya moto ikiwa ni magari pamoja na pikipiki. Upande mmoja kukiwa na mashamba yenye mazao ya rangi ya kijani pamoja na miti mirefu.

Mandhari nzuri na ya kuvutia yenye mto mkubwa inayotiririsha maji safi taratibu, pembeni kukiwa na nyasi fupi za rangi ya kijani pamoja na miti mirefu iliyopo juu ya kilima.

Mandhari nzuri na ya kuvutia yenye mto mkubwa unaotiririsha maji masafi taratibu, pembezoni kukiwa na nyasi fupi za rangi ya kijani pamoja na barabara nyembamba ambayo hutumiwa na watembea kwa miguu.

Mazingira mazuri ambayo yana nyasi fupi zilizokauka za rangi njano, kukiwa na simba aliyelala katika nyasi hizo, kwa mbali kuna maghorofa na majengo ambayo hutumika kama ofisi za biashara au makazi ya watu.

Madhali nzuri na ya kuvutia yenye milima mirefu iliyo na miti, vichaka na nyasi fupi za rangi ya kijani, katika kelele kukiwa na wingu zito la rangi nyeupe lililotanda.

Mazingira mazuri yaliyo na nyasi fupi za rangi ya kijani, miti michache kwa idadi ikiwa miwili yenye matawi ya rangi ya kijani na anga likiwa la rangi ya bluu.

Mazingira mazuri na ya kuvutia, yenye miamba mikubwa iliyopo pembezoni mwa barabara nyembamba, ambayo imetokea kutokana na mmomonyoko wa udongo unaosababishwa na maji kupita sehemu hiyo kwa kasi kubwa.

Mazingira mazuri yaliyo na eneo kubwa lenye uwazi wa tambarare, ukiwa na mfereji unaotiririsha maji taratibu kutoka ukanda wa juu kwenda ukanda wa chini, pembezoni kukiwa na vichaka pamoja na nyasi fupi za rangi ya kijani.

Mandhari nzuri na ya kuvutia yenye vilima pamoja na mabonde kukiwa na baadhi ya miti mirefu, nyasi fupi za rangi ya kijani na barabara nyembamba za vumbi ambazo hutumiwa na watembea kwa miguu.

Mandhari nzuri na ya kuvutia yenye vilima pamoja na mabonde, kukiwa na miti mirefu vichaka na nyasi fupi za rangi ya kijani na kivuli cha mawingu yaliyotanda angani.

Mazingira mazuri yaliyo na eneo kubwa lenye uwazi kukiwa na mto unaotiririsha maji taratibu kutoka pande za juu kwenda pande za chini ambapo kuna daraja lililotengenezwa kwa kutumia mbao linalowasaidia watembea kwa miguu kuvuka mto huo kutoka upande mmoja kwenda upande mwingine.

Mazingira mazuri na ya kuvutia yenye nyasi ndefu za rangi ya kijani, pamoja na miti mirefu kwa mbali kukiwa na safu za milima pamoja na wingu zito lililotanda angani la rangi nyeupe.

Mandhari nzuri na ya kuvutia ya vilima na mabonde kukiwa na miti mirefu na vichaka vilivyojikusanya sehemu moja, kwingine kukiwa na nyasi fupi za rangi ya kijani pamoja na barabara nyembamba zinazotumiwa na watembea kwa miguu.

Mazingira yaliyo na eneo kubwa lenye uwazi, likiwa na miti mirefu na vichaka vilivyofungamana, pamoja na nyasi fupi za rangi ya kijani na ukuta uliotengenezwa kwa kutumia mawe madogomadogo.

Mazingira mazuri yaliyo na eneo kubwa lenye uwazi, ukiwa na mto unaotiririsha maji taratibu, kwa mbali kukiwa na miti mirefu ya rangi ya kijani, pamoja na safu za vilima.

Barabara refu ya vumbi ambayo hutumiwa na vyombo vya moto ikiwa ni magari pamoja na pikipiki, pembezoni kukiwa na nyasi fupi za rangi ya kijani na miti pamoja na vichaka vilivyo fungamana.

Mazingira mazuri na ya kuvutia yenye vilima virefu pamoja na mabonde ambapo kuna miti pamoja na vichaka, nyasi fupi za rangi ya kijani na kivuli cha wingu zito lililotanda angani la rangi jeupe.

Mazingira yaliyo na eneo kubwa lenye uwazi la tambarare kukiwa na nyasi fupi zilizo kauka kwa rangi ya njano na mti mmoja ukiwa na matawi ya rangi ya kijani. Kwa mbali kukiwa na safu za milima mirefu zilizo zuiliwa na ukungu mzito.

Mazingira yenye mto mkubwa ambao unatiririsha maji kutoka pande za juu kwenda pande za chini pembezoni kukiwa na vilima vilivyo na nyasi pamoja na vichaka vya rangi ya kijani.

Mazingira mazuri yaliyo na barabara nyembamba ya vumbi ambayo inatumiwa na watembea kwa miguu, pembezoni kukiwa na nyasi fupi za rangi ya kijani pamoja na miti mirefu na vichaka.

Mazingira mazuri yaliyo na milima mirefu pamoja na mabonde ambayo yana miti, vichaka pamoja na nyasi fupi za rangi ya kijani, angani kukiwa na wingu la rangi jeupe lililotanda.

Mazingira mazuri yaliyo na milima pamoja na mabonde, kukiwa na miti mirefu na vichaka vilivyofungamana, nyasi fupi za rangi ya kijani na wingu zito la rangi nyeupe likiwa limetanda angani.

Mazingira mazuri na ya kuvutia yenye barabara refu inayotumiwa na vyombo vya moto, ikiwa ni magari pamoja na pikipiki, pembezoni kukiwa na nyasi fupi za rangi ya kijani, pamoja na milima mirefu na mabonde.

Mazingira mazuri na ya kuvutia yaliyo na vilima virefu vilivyo na miti pamoja na vichaka vilivyofunga, na nyasi fupi za rangi ya kijani zilizotanda katika eneo hilo.

Mazingira yaliyo na barabara refu inayotumiwa na vyombo vya moto kama vile magari au pikipiki, pembezoni kukiwa na nyasi fupi za rangi ya kijani pamoja na vichaka, kwa mbali kukiwa na mlima mrefu.

Mazingira mazuri yaliyo na eneo lenye uwazi mkubwa, ukiwa na nyasi fupi za rangi ya njano zilizokauka pamoja na miti mirefu, kwa mbali kukiwa na safu za milima.

Mazingira mazuri ya kijani kibichi hutokanao na nyasi fupi miti marefu na vichaka vilivyofungamana kwa mbali kukiwa na safu za milima mirefu ambapo kuna mawingu ya rangi nyeupe yaliyotanda juu ya milima hiyo.

Mandhari nzuri na ya kuvutia iliyo na mnyama twiga mwenye shingo na miguu mirefu, akiwa amezungukwa na miti na nyasi fupi za rangi ya kijani, kwa mbali kukiwa na majengo maghorofa ambayo hutumika kama ofisi za biashara au makazi ya watu.

Mazingira mazuri yaliyo na nyasi zilizokauka za rangi ya njano pamoja na mnyama simba akiwa amelala kwenye nyasi hizo, kwa mbali kuna miti pamoja na majengo ya ghorofa ambayo hutumika kama ofisi za biashara au makazi ya watu.

Mazingira mazuri na ya kuvutia yenye mto mkubwa unaotiririsha maji taratibu, pembezoni kukiwa na nyasi fupi za rangi ya kijani pamoja na barabara nyembamba ya vumbi ambayo hutumiwa na watembea kwa miguu.

Mazingira mazuri yenye eneo kubwa lililo na uwazi la tambarare kukiwa na mfereji mwembamba unao tiririsha maji taratibu, pembezoni kukiwa na nyasi fupi za rangi ya kijani na miti pamoja na vichaka.

Mandhari nzuri na ya kuvutia ya mbuga za wanyama , iliyo na eneo kubwa lenye uwazi wenye nyasi fupi za rangi ya kijani ,ambapo kuna pundamilia mwenye mistari ya rangi nyeupe na nyeusi wakila nyasi hizo.

Mazingira ya vijijini kwa kuwa na nyumba chache za watu, zikiwa katika sehemu mbalimbali kukiwa na miti mirefu na vichaka vya rangi ya kijani pia kuna safu za milima mirefu kwa mbali.

Mazingira yaliyo na mwamba mkubwa uliojitengeneza kama kilima, kikiwa kimezungungukwa na nyasi fupi za rangi ya kijani kwa mbali kukiwa na vilima virefu.

Ufugaji wa nyuki unaofanyiak katika maboksi madogo ambayo yametengenezwa kwa mbao, nyuki hao hutengeneza asali ambayo hutumika kwa matumizi mbalimbali pia wafugaji wamevaa mavazi maalumu yanayowakinga wasiweze kung’atwa na nyuki.

Ufugaji wa mbuzi ambao unafanyika katika zizi lililotengenezwa kwa kutumia uzio wa mbao, kukiwa na sehemu maalumu iliyotengenezwa kwaajili ya malisho ya chakula ambapo mbuzi hao wanakula nyasi zilizokauka za rangi ya njano.

Wanawake wawili wakiwa wanafanya shughuli ya ufugaji wa mbuzi mwenye manyoya ya rangi nyeupe, wakimfunga kamba katika shingo yake ili asiweze kufikia zao la mahindi lililopandwa pembezoni mwa eneo hilo.

Ufugaji wa nyuki ambao unafanyika katika mabanda yaliyotengenezwa kwa kutumia mbao yakiwa na nyuki ambao wanatengeneza asali inayotumika kwa matumizi mbalimbali, mfugaji akiwa amevaa mavazi maalumu yanayomkinga asiweze kung'atwa na nyuki.

Ufugaji wa nyuki ambao huzalisha asali inayotumika kwa matumizi mbalimbali, unaofanywa na vijana waliovaa makoti marefu ya rangi nyeupe, kofia vichwani vyenye wavu na mabuti ambayo huwakinga wasing'atwe na nyuki.

Mnyama wa kufugwa ambao ni mbuzi mwenye manyoya ya rangi nyeupe pamoja na rangi ya kahawia kichwani akiwa amesimama katika eneo lenye uwazi, kukiwa na nyasi fupi za rangi ya kijani

Ufugaji wa nyuki ambao unafanyika katika maboksi madogo yaliyoptengenezwa kwa kutumia mbao, nyuki hao wakiwa wanatengeneza asali ambayo hutumika kwa matumizi mbalimbali, mfugaji akiwa amevaa mavazi maalumu yanayomkinga asiweze kung'atwa na nyuki.

Ufugaji wa kuku wengi wakiwa wanapata chakula na vijana wawili, wakiume na wakike. Kuku hao wakiwa katika banda au uzio uliotengenezwa kwa kutumia wavu.

Mbegu za mazao zikiwa zimepandwa katika shamba kubwa, kukiwa na mabomba marefu yaliyotobolewa na kurusha maji kwa nguvu kubwa yanayodondoka chini kwa njia ya matone kama mvua. Ili kufanya udongo kuwa na unyevu unaosaidia mbegu hizo kuchipua katika miche midogo ya rangi ya kijani.

Mbegu za mazao zikiwa zimehifadhiwa katika vifurushi vidogo vilivyopangwa ndani ya duka, ambalo linauza mbegu hizo kila moja ikiwa na kibandiko kinachoonyesha jina la mbegu hizo pamoja na bei inayouzwa.

Mbegu za tikiti maji zikiwa zimehifadhiwa vizuri katika pakiti iliyotengenezwa kwa kutumia plastiki ili zisiweze kuharibika, kukiwa na maandishi yanayoonesha jina la tunda hilo pamoja na picha ya tikiti maji.

Mbegu za mazao zikiwa zimepandwa katika makopo madogo ya rangi nyeusi, yakiwa na udongo laini wenye rutuba pamoja na unyevu ambao husaidia mbegu hizo kuchipua katika miche midogo yenye majani ya rangi ya kijani.

Mbegu za maua ya aina mbalimbali zikiwa zimehifadhiwa vizuri katika paketi ndogo zilizotengenezwa kwa kutumia plastiki na kupangiliwa katika rafu ya chuma kwa mpangilio wa safu mbili.

Mbegu za mazao mbalimbali zikiwa zimehifadhiwa katika makopo madogo, ndani yake kukiwa na udongo laini wenye rutuba pamoja na unyevu, unaosaidia mbegu hizo kuchipua katika miche midogo, na kupangwa katika makundi ya mazao ya aina moja.

Mbegu za mboga za majani zikiwa zimehifadhiwa katika paketi, iliyotengenezwa kwa kutumia plastiki ili zisiweze kuharibika, kukiwa na jina la mboga pamoja na jina la kampuni iliyotengeneza na picha ya mmea pindi utakapokua, vimeandikwa kwenye paketi hiyo.

Mbegu za mazao ya aina mbalimbali zikiwa zimepandwa katika makopo madogo yaliyo na udongo laini wenye unyevu pamoja na rutuba ambayo husaidia mbegu hizo kukua katika miche midogo na kupangwa katika makundi ya mazao ya aina moja.

Mbegu za mazao zikiwa zimehifadhiwa vizuri katika makopo yaliyotengenezwa kwa kutumia chuma ili zisiweze kuharibika na kupangiliwa katika maboksi yaliyotengenezwa kwa kutumia karatasi ngumu.

Mbegu za mazao mbalimbali zikiwa zimehifadhiwa katika paketi, zilizotengenezwa kwa kutumia karatasi ngumu na kufungwa vizuri ili zisiharibike, mfano wa mbegu hizo ni za mahindi pamoja na maharage.

Mbegu za mboga za majani aina ya kabichi zikiwa zimeifadhiwa katika paketi, iliyotengenezwa kwa kutumia plastiki na kuwekwa juu ya meza, ikiwa na maandishi yanayoonyesha jina la zao, hilo pamoja na picha ya kabichi

Mbegu za mazao ya aina mbalimbali zikiwa zimehifadhiwa vizuri katika magunia marefu ya rangi nyeupe na kupangwa katika mistari, tayari kwa ajili ya kuuzwa kukiwa na kundi la watu wanaokagua mbegu hizo.

Mbegu za mazao zikiwa zimepandwa katika shamba kubwa lenye udongo laini ulio na rutuba pamoja na unyevu ambao husaidia mbegu hizo kukua katika miche midogo ikiwa imejipangilia katika mistari iliyonyooka.

Mbegu za mazao mbalimbali zikiwa zimehifadhiwa katika paketi zilizotengenezwa kwa kutumia plastiki, ili zisiaribike na kuning'inizwa katika rafu za chuma kwa mpangilio wa Safu mbili.

Mbegu za mazao zikiwa zimehifadhiwa katika paketi ndogo iliyotengenezwa kwa kutumia plastiki, ili zisiweze kuharibika kukiwa na maandishi yanayoonyesha kampuni iliyotengeneza pamoja na picha ya mazao itakapokuwa.

Mbegu za mazao zikiwa zimepandwa katika makopo ya plastiki yaliyo na udongo laini wenye rutuba pamoja na unyevu, ambao husaidia mbegu hizo kuchipua katika miche midogo ikiwa ni hatua za kwanza za ukuaji wa mazao.

Mbegu za mazao zikiwa zimepandwa katika shamba kubwa, ambapo kuna mabomba marefu yaliyolazwa na kutobolewa matundu madogo yanayodondosha maji kwa njia ya matone na kufanya udongo kuwa na unyevu, unaosaidia mbegu hizo kukua katika miche midogo ya rangi ya kijani.

Mbegu za mazao zikiwa zimehifadhiwa vizuri katika paketi, iliyotengenezwa kwa kutumia plastiki ili isiweze kuharibika kukiwa na maandishi yenye jina la mbegu hizo pamoja na picha ya mimea pindi itakapo kua.

Mbegu za mazao zikiwa zimehifadhiwa vizuri katika paketi ndogo iliyotengenezwa kwa kutumia plastiki, ili zisiweze kuharibika kukiwa na maandishi yanayosomeka kuonesha jina la mbegu hizo, jina la kampuni iliyotengenezwa pamoja na picha ya mmea pindi utakapokua.

Mbegu za mazao zikiwa zimehifadhiwa katika pakti iliyotengenezwa kwa kutumia plastiki ili zisiweze kuharibika, kukiwa na mandishi yanayoonyesha jina la mbegu hizo, picha ya mmea pindi utakapoweza kukua pamoja na ujazo kuwa ni gramu kumi.

Mbegu za mazao zikiwa zimepandwa katika shamba, kukiwa na bomba refu la rangi nyeusi, lililotobolewa matundu madogo, ambayo hudondosha maji kwa njia ya matone, na kufanya udongo kuwa na unyevu, unaosaidia mbegu hizo kukua katika miche midogo.

Mbegu za mazao zikiwa zimepandwa katika shamba, kukiwa na bomba refu lile linalolazwa na kutobolewa matundu madogo. ambayo kudondosha maji kwa njia ya matone na kufanya udongo kuwa na unyevu unaosaidia mbegu hizo kukua katika miche midogo ya rangi ya kijani.

Mbegu za maua ya aina mbalimbali zikiwa zimeifadhiwa vizuri katika pakiti zilizo tengenezwa kwa kutumia plastiki, zikiwa zimepangwa kwenye rafu za chuma kwa mpangilio wa safu mbili.

Mbegu za mazao zikiwa zimeifadhiwa katika makopo ya chuma na kufungwa vizuri ili zisiaribike, zikiwa zimepangiliwa katika maboksi yaliyo tengenezwa kwa kutumia karatasi ngumu.

Mbegu za mazao zikiwa zimehifadhiwa katika paketi zilizotengenezwa kwa kutumia plastiki ili zisiharibike na kupangwa katika rafu za chuma, kila mmoja akiwa na kibandikwa kinachoonyesha bei inayouzwa.

Mbegu za mazao zikiwa zimepandwa katika shamba kubwa ambapo kuna mabomba marefu ya rangi nyeusi yaliyolazwa, na kutobelewa matundu madogo yanayodondosha maji kwa njia ya matone. Na kufanya udongo kuwa na unyevu ambao husababisha mbegu hizo kuchipua katika miche midogo.

Mbegu za mazao zikiwa zimehifadhiwa katika makopo yaliyo tengeezwa kwa kutumia chuma kukiwa na maandishi, yanayoonyesha jina la mazao pamoja na jina la kampuni iliyo tengeneza mbegu hizo, na picha ya mmea pindi itakapokua.

Mbegu za mboga za majani, zikiwa zimehifadhiwa katika pakiti ndogo, iliyotengenezwa kwa kutumia plastik ili zisiharibike, kukiwa na jina lililoandikwa "Sim law Seeds", la kampuni iliyotengeneza mbegu hizo, pamoja na picha ya mmea pindi utakapokua.

Mbegu za mazao zikiwa zimepandwa katika mpangilio wa mistari iliyonyooka ambapo kuna mabomba marefu yaliyolazwa yanayodondosha maji kwa njia ya matone na kufanya udongo kuwa na unyevu, unaosababisha mbegu hizi kuchipua katika miche midogo.

Mbegu za mazao zikiwa zimehifadhiwa katika pakiti iliyotengenezwa kwa kutumia plastiki ili zisiharibike, kukiwa na maandishi yanayoonesha jina la mbegu hizo pamoja na picha ya mazao pindi itakapo kuwa, vimeandikwa kwenye pakiti hiyo.

Mbegu za mazao zilizopandwa katika shamba, ambapo kuna mabomba marefu yaliyolazwa na kutobolewa matundu madogo, yanayodondosha maji kwa njia ya matone na kufanya udongo kuwa na unyevu, unaosaidia mbegu kukua katika miche midogo ya rangi ya kijani.

Mbegu za mazao zikiwa zimepandwa katika shamba kubwa, ambalo lina udongo laini wenye rutuba pamoja na unyevu unaosaidia mbegu hizo, kuchipua katika miche midogo ya rangi ya kijani iliyojipanga katika mistari iliyonyooka.

Mbegu za mazao ambazo ni mboga za majani zikiwa zimehifadhiwa vizuri katika kopo lililotengenezwa kwa kutumia chuma na kufungwa vizuri ili zisiharibike, kukiwa na maandishi yanayo onyesha jina la mbegu hizo pamoja na picha ya mmea pindi mbegu hizo zitakapo kua.

Mbegu za mazao zikiwa zimepandwa katika shamba, ambapo kuna mabomba marefu yaliyolazwa na kutobolewa matundu madogo yanayo dondosha maji kwa njia ya matone na kufanya udongo kua na unyevu, ambao husaidia mbegu hizo kuchipua katika miche midogo ya rangi ya kijani.

Mbegu za mazao ya aina mbalimbali zikiwa zimehifadhiwa katika pakiti zilizotengenezwa kwa kutumia plastiki ili zisiharibike, mfano wa mbegu hizo ni za mboga za majani, kitunguu na nyanya.

Mbegu za mazao zikiwa zimepandwa katika makopo ya plastiki ndani yake kukiwa na udongo laini ulio na rutuba pamoja na unyevu ambao husaidia mbegu hizo kuchipua katika miche midogo ikiwa ni hatua za kwanza za ukuaji.

Mbegu za mazao ambazo ni mboga za majani zikiwa zimehifadhiwa vizuri, katika paketi zilizotengenezwa kwa kutumia plastiki ili zisiharibike, kukiwa na maandishi yanayoonesha jina la kampuni iliyotengeneza mbegu hizo, jina la mazao pamoja na picha ya mmea pindi utakapokua.

Wakulima wa kike na wa kiume wakiwa katika mazingira, yaliyo na shamba kubwa ambapo kuna magunia marefu ya rangi nyeupe, ndani yake kukiwa kumehifadhiwa mbegu za zao la mahindi.

Mbegu za mazao zikiwa zimehifadhiwa katika pakiti iliyotengenezwa kwa kutumia karatasi ngumu na kuwekwa juu ya meza, kukiwa na maandishi yenye jina la kampuni iliyotengeneza, jina la mazao, pamoja na ujazo kuwa ni kilo mbili.

Mbegu za maua ya aina mbalimbali zikiwa zimehifadhiwa katika paketi zilizotengenezwa kwa kutumia plastiki, ili zisiharibike na kupangiliwa katika rafu za chuma kwa mpangilio wa safu mbili.

Mbegu za zao la maboga zikiwa zimehifadhiwa vizuri katika paketi iliyotengenezwa kwa kutumia plastiki, ili zisiweze kuharibika, kukiwa na maandishi yenye jina la mazao hayo, pamoja na picha ya maboga.

Mbegu za mazao zikiwa zimepandwa katika shamba, ambapo kuna mabomba marefu yaliyolazwa na kutobolewa matundu madogo yanayodondosha maji kwa njia ya matone na kufanya udongo kuwa na unyevu ambao husaidia mbegu hizo kuchipua katika miche midogo ya rangi ya kijani.

Mbegu za mazao ya aina mbalimbali zikiwa zimehifadhiwa katika paketi zilizotengenezwa kwa kutumia plastiki, ili zisiharibike na kupangwa katika rafu za chuma, ambapo kuna majina ya mbegu hizo yameandikwa kwenye paketi, pamoja na picha za mazao pindi yatakapokua.

Mabanda madogo yaliyo tengenezwa kwa kutumia mbao yakiwa na milango pamoja na madirisha yaliyo tengenezwa kwa wavu, mabanda hayo hutumika kwa ajili ya kufugia mmbwa.

Banda dogo ambalo limetengenezwa kwa kutumia mbao, likiwa na milango miwili paa limetengenezwa kwa kutumia bati na vyombo, ambavyo hutumika kwa ajili ya malisho ya chakula pamoja na maji.

Mabanda madogo yaliyotengenezwa kwa kutumia chuma, yakiwa na milango ya wavu, ambayo hutumika kwa ajili ya kufugia mbwa au paka, ndani kukiwa na mabakuli mawili ya rangi nyeupe, yanayotumika kwa ajili ya malisho ya chakula pamoja na maji.

Kijana wa kiume aliyavaa shati rangi nyekundu na suruali nyeusi akiwa anamkagua mbwa katika mazingira ya shingoni aliyepo katika eneo lenye uwazi lililo na nyasi fupi za rangi ya kijani.

Mbwa watatu wenye manyoya ya rangi nyeupe, wakiwa katika mabanda yaliyotengenezwa kwa kutumia chuma pamoja na wavu, pembezoni mwa nyumba ambayo inavyombo maaluma kwa ajili ya malisho ya chakula vilivyopo katika ukuta wa ngumba hiyo.

Madaktari wawili wa kiume waliobobea katika matibabu ya magonjwa ya wanyama wa kufugwa, mmoja akiwa ameketi aliyevaa mavazi ya rangi nyeupe, akikagua miguu ya mbwa ambao ameshikiliwa na mwenzake aliyesimama akiwa amevaa mavazi ya rangi ya blue.

Mabanda madogo yaliyotengenezwa kwa kutumia mbao yakiwa yana milango na madirisha yaliyo tengenezwa kwa wavu. Mabanda hayo hutumika kwajili ya kufugia mbwa.

Kijana wa kiume akiwa amesimama pamoja na mbwa mwenye manyoya ya rangi nyeusi, nje ya banda dogo lenye lililotengenezwa kwa kutumia mabati.

Mabanda madogo yaliyotengenezwa kwa kutumia mbao yakiwa na milango yenye vitasa na madirisha yaliyotengenezwa kwa wavu. Mabanda hayo hutumika kwa ajili ya kufugia mbwa.

Mnyama ambaye ni mamba anayependa kuishi katika mito; mwenye ngozi ngumu, mkia mrefu, kucha za miguuni, pamoja na meno yana ncha kali ambayo hutumia kwa ajili ya kula nyama.

Mnyama wa porini ambaye ni ndege mwenye manyoya rangi nyeupe pamoja na bluu, akiwa na macho madogo mdomo uliochongoka kwa mbele na miguu mifupi yenye kucha refu, akiwa ametua katika tawi kavu la mti.

Mnyama wa porini ambaye ni ndege wenye manyoya ya rangi nyeupe na nyeusi, akiwa na macho madogo, mdomo uliochongoka na miguu mirefu yenye kucha refu, akiwa ametua katika nyaya za umeme.

Mnyama wa porini ambaye ni swala mwenye mapembe marefu yaliyojikunja na manyoya ya rangi ya kahawia, akiwa anakula nyasi fupi za rangi ya kijani zinazopatikana katika mbuga ya wanyama.

Ndege wakubwa wenye manyoya ya rangi nyeupe na nyeusi, wakiwa na: miguu, shingo na midomo mirefu; wamesimama pembezoni mwa maji au mto wakijitaftia samaki na wadudu kwa ajili ya chakula.

Mnyama wa porini ambaye ni twiga mwenye shingo na miguu mirefu akiwa na ngozi yenye mabaka ya rangi ya kahawia pamoja na nyeupe ndani ya uzio, uliotengenezwa kwa kamba nene kukiwa na miti mirefu na vichaka virangi ya kijani.

Mnyama wa porini ambaye ni ndege wenye manyoya ya rangi nyeupe na nyeusi akiwa ametua katika tawi la mti, uliokauka ndege huyo ana macho wadogo mdomo uliochogoka na miguu mifupi yenye kucha ndefu.

Kijana wa kiume akiwa amepanda farasi, akikatiza katika misitu yenye miti mirefu na mingi, katika barabara ya vumbi huku farasi mwingine, akiwa anamfuata kwa nyuma.

Wanyama wa porini ambao ni twiga wenye shingo na miguu mirefu, wakiwa na ngozi ya mabakabaka ya rangi ya kahawia na nyeupe, katika msitu wenye vichaka vifupi pamoja na miti mirefu.

Mnyama wa porini ambao ni Tembo, mwenye umbo na uzito mkubwa, akiwa ananyweshwa maziwa kwa kutumia chupa refu, na kijani wa kiume aliyevaa koti refu la rangi ya kijani pamoja na kofia nyeupe kichwani.

Mnyama wa porini ambaye ni twiga mwenye shingo na miguu mirefu, mwenye ngozi ya mabakabaka ya kahawia na nyeupe ,akiwa katika misitu iliyo na miti mirefu pamoja na vichaka vifupi vya rangi ya kijani.